Uwanja wa michezo wa watoto wenye mandhari ya kuvutia na vifaa vya kisasa vya michezo ikiwemo bembea, mazingira yanayofaa kwa uangalizi wa watoto. Hizi ni taasisi muhimu za malezi na maendeleo ya awali ya watoto.